Kuna sofa za rangi tofauti, ikiwemo sofa kubwa ya manjano iliyo na mito minne. Pia kuna viti, meza za kahawa na taa mbalimabli ikiwemo taa ya kuning'inia yenye rangi ya dhahabu. Samani hizi zimepangwa kwa mtindo wa chumba cha kuishi, na kuonyesha jinsi zinavyoweza kutumika majumbani.